Kiwanda kikubwa chenye miundombinu ya mabomba ya chuma kinachotoa moshi au mvuke hewani na nguzo ya taa barabarani ina muundo mkubwa wa chuma, hii inaashiria kituo cha kuzalisha nishati au kiwanda kingine kinachohitaji na kutumia umeme mwingi kwa shughuli zake.

Nguzo refu ikitumika kubeba nyaya za umeme zinazosafirisha umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine, nguzo hiyo imesimama wima na ina ngazi au sehemu za chuma zilizopishana, chini ya nguzo kuna ardhi iliyopanda miti michache na kwa mbali kuna vilima vidogo. Nguzo hii ni muhimu katika kusafirisha umeme kwa matumizi ya nyumbani na viwandani.

Nguzo ndefu ya umeme, ikiwa imesimama katikati ya mandhari ya kijani kibichi, yenye miti na mimea mingine. Waya za umeme zinaonekana zikipita juu zikiunganisha umeme kwenda maeneo mbalimbali. Nguzo hii inaashiria miundombinu ya huduma za umeme ambayo ni muhimu sana katika shughuli za kila siku katika jamii.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme au mitambo mingine ya viwanda. Kuna majengo marefu yenye feni nyingi juu, na jengo kubwa refu kando yake. Pia kuna mnara wa umeme unaoonekana kwa mbali. Hii inaashiria huduma za umeme.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme kwa kutumia maji. Kuna bwawa lenye maji mengi mbele likiwa na jengo la kudhibiti maji au lango. Nyuma yake kuna mtambo mkubwa wenye nguzo na nyaya nyingi za umeme, zikionesha kituo cha kusambaza umeme. Mandhari ya milima au vilima visivyo na miti mingi inaonekana nyuma.

Kiwanda kikubwa kilichopo katikati ya mandhari ya milima yenye mimea ya kijani kibichi moshi unatoka kwenye mifumo mbalimbali ya kiwanda kuashiria shughuli zinazoendelea. Miundombinu ya kiwanda ina majengo makubwa ya chuma na mabomba inayounganisha na kuna nguzo za umeme zinazo onekana kwa mbali. Sehemu hii inaashiria uzalishaji wa nishati au viwanda vinavyohitaji umeme mwingi.

Nguzo ndefu za umeme ambazo ziko tatu, yenye transfoma iliyowekwa katikati ya nguzo mbili. Kuna nyaya nyingi za umeme zilizounganisha vifaa mbalimbali juu ya nguzo, zikionyesha mtandao wa usambazaji umeme, hii ni sehemu muhimu ya huduma za umeme kwa jamii.

Nguzo ndefu ya umeme ikiwa na transifoma kubwa na nyaya nyingi zilizounganishwa. Hii ni ishara tosha ya miundo mbinu ya usambazaji umeme, ikiwakilisha huduma za umeme katika jamii.

Kituo cha kupooza umeme, ina transfoma kubwa na nguzo zenye vihami virefu, kuna nyaya na miundo mingine ya chuma ikionesha mfumo wa kusambaza umeme, eneo lote linaonekana kuwa na uzio kuashiria usalama wa miundombinu, hii muhimu ya huduma za umeme.

Bango la tahadhari la barabarani, lenye umbo la pembe tatu, likiwa na mpaka mwekundu na sehemu nyeupe ndani, katikati yake kuna alama nyeusi ya mtu anayefanya kazi na sepetu. Hili ni bango muhimu la barabarani linaloashiria kuwa, kuna kazi inaendelea mbele, na ni sehemu ya ishara za usalama wa barabarani.

Kundi kubwa la watu wakiwemo wanafunzi wengi waliovalia sare na watu wazima, wote wakiwa wanavuka barabara iliyo na taa za trafiki. Kuna maafisa wawili wa polisi (wa trafiki) waliova sare ya nyeusi na njano yenye neno polisi mgongoni, wote wakisimamia songamano huo wa watu.

Sehemu ya barabara ambapo kuna alama ya kivuko cha watembea kwa miguu ''The black Cross'' ya rangi ya mstari nyeupe na nyeusi. Kuna watu wanavuka barabara, gari la bluu likiwa linasubiri watu wavuke barabara, na lingine jeusi likiwa limeegeshwa pembeni. Alama hii inaonyesha eneo la kuvuka barabara kwa usalama.

Eneo kubwa la ujenzi wa miundombinu ya barabara labda daraja la juu au barabara kuu ikiendelea kujengwa, nguzo kubwa za zege na miundo ya chuma inaonekana ikijengwa juu ya barabara yenye magari na malori chini yake. Hali hii inaashiria maendeleo makubwa ya miundombinu ya usafiri inayolenga kurahisisha usafiri na kupunguza msongamano wa magari.

Pikipiki ya rangi ya kijani na nyeusi iliyosimama mbele ya jengo la zamani lililojengwa kwa mawe, mlango wa jengo umefungwa na unaonekana kuwa wa mabati, pikipiki ina muundo wa kisasa na imeandikwa Bolt, na ina kisanduku chini, hii inaakisi chombo cha usafiri kinachotumika kibiashara kikiwa kimeegeshwa katika eneo la zamani.

Barabara kubwa ikiwa na mzunguko katikati, kuna magari mengi yakiendeshwa barabarani na alama za barabara kama vile: vivuko vya watembea kwa miguu, majina marefu na mabango ya matangazo yanaonekana pembeni, mazingira haya yote yanayohusisha barabara, magari na miundombinu ya usafiri yanaonyesha wazi shughuli za usafirishaji.

Mashine kubwa ya njano inayotumika kwa kazi za barabarani, ikiwa na lori lililobeba lami ikisambaza lami kwenye barabara mpya. Wafanyakazi wawili wakiwa wamevaa mavazi ya usalama, wamesimama karibu na mashine hiyo wakihakikisha kazi inaendelea vizuri. Pembeni mwa lami kuna nyumba za makazi na miti pembezoni. Shughuli hii hutumika kuboresha miundombinu ya barabara kwa ajili ya usafirishaji.

Eneo la ujenzi wa barabara, katikati kuna mashine kubwa ya njano na sehemu nyekundu juu, ikifanya kazi ya kuweka tabaka mpya ya barabara yenye rangi nyeusi. Kuna wafanyakazi kadhaa, mmoja ameketi juu ya fremu nyekundu akiwa amevaa shati lenye mistari mekundu na bluu, mwingine ameketi karibu, naye aliyevaa shati ya rangi hafifu, wengine wawili wamesimama, na wawili wameinama; wote wanashiriki kikamilifu katika kazi hii ya miundo mbinu.

Mtu akiendesha pikipiki akiwa amevaa kofia ngumu nyeupe na fulana yenye mistari ya machungwa na nyeusi, nyuma ya pikipiki kuna sanduku kubwa la rangi ya machungwa, lenye nembo lenye nembo ya Chakula cha umia, ikionesha huduma ya usafirishaji wa chakula.

Chumba chenye vigae vilivyopangika vizuri ukutani, kwenye kona kuna chombo kidogo chenye kifuniko ambacho kinaonekana kutumika kutupia taka ndogo, karibu na hicho chombo kuna nguo zikining'inia ukutani kingine kuna viatu vya ndani, ikiashiria kuwa hapa mahari ambapo usafi umezingatiwa na taka zinatupwa kwa utaratibu

kundi la wafanya kazi wakiwa wamevaa sare za rangi ya bluu na njano wakikusanya taka nyingi zilizo tupwa kutoka kwenye lori kubwa la taka. Taka hizo zimejazana chini na baadhi ya wafanyakazi wanazichukua na kuzieka kwenye mifuko, mazingira haya yanaakisi usimamizi wa taka katika mazingira.

Eneo la usindikaji wa taka, ambapo taka za plastiki zimekusanywa kwa kiasi kikubwa na marundo ya chupa za plastiki zilizobanwa zikiwa zimetayarishwa kwa ajili ya kuchakata tena. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi katika eneo hili, na mashine kubwa ya bluu inaonekana kwa nyuma ikionesha mchakato wa kubana taka hizo. Hali hii inaonesha jitihada za usimamizi wa taka, jambo muhimu sana katika mazingira ya mijini.

Muundo wa zege labda shimo la ukaguzi au sehemu ya mfumo wa mifereji ya taka maji uliowekwa chini, imezungukwa na ardhi yenye vumbi na nyasi kidogo ikionyesha mazingira ya nje. Muundo huu ni muhimu kwa usimamizi wa maji machafu au taka jambo muhimu kwa afya ya umma.

Shamba la taka ambapo lori la kubebea taka la kijani mawili yameegeshwa katikati, kando yake kuna milima ya taka iliyochanganywa na watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi ya kuchagua taka hizo, hii inaonyesha shughuli ya usimamizi wa taka ambapo taka hukusanywa na huenda zikachakatwa au kutupwa.

Ndani ya ofisi, ambapo kuna kabati lenye rangi isiokolea ikiwa upande wa kushoto, na karibu na kabati kuna pipa dogo la taka la chuma, lenye umbo la duara na lina kanyagio chini. Upande wa kulia kuna kiti cha ofisi na meza yake yenye rangi ya kahawia. Mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa kuwa na vifaa maalumu kwa ajili ya usimamizi bora wa taka.

Mwanamume akitoa taka kutoka kwenye toroli lililojaa mifuko ya taka ya rangi nyeusi na nyekundu. Mbele yake kuna mapipa matatu ya rangi tofauti ikiwemo nyeusi, njano na nyekundu kwa ajili ya kutenganisha uchafu. Ambulance iko kwa mbali ikiashiria usimamizi wa taka katika eneo la afya au jamii ikisisitiza umuhimu wa usafi.

Rundo kubwa la taka na uchafu likiashiria jalala au dampo katikati kuna mwanaume akiwa amebeba gunia kubwa lililojaa taka mgongoni mwake. Watu wengine kadhaa wanaonekana wakichambua au kukusanya vitu kutoka kwenye rundo la taka. Pia kuna ndege wengine kama korongo, anatafuta chakula katikati ya taka hizo ikionesha mazingira magumu ya usimamizi wa taka.

Mifuko miwili ya taka, mmoja mwekundu na mwingine wa njano, yote ikiwa na alama inayoashiria taka hatari au taka za kimatibabu. Mifuko hiyo inatumika kutupa taka zinazoweza kusababisha maambukizi. Hii sehemu muhimu ya usimamizi wa taka hatarishi.

Rundo kubwa la taka kwenye dampo kuna malori yanaonekana yakishusha taka, kuna watu wakiwa wanashughulika na taka hilo na pia kuna mbwa akiwa kwenye eneo hilo. Hali hii inaonekana kuwa chafu na yenye changamoto za usimamizi wa taka.

Mapipa matatu ya taka yenye magurudumu kila moja likiwa na rangi tofauti ya mfuniko, ambayo ni njano, nyekundu na kijani. Chini ya kila pipa kuna maandishi yanayo onesha aina ya taka inayo paswa kutupa humo. Hii inashiria mfumo wa kutenganisha taka ili kurahisisha usimamizi na uchakataji wa taka.

Mapipa ya kisasa ya taka yenye rangi nyekundu, nyeusi na bluu, kwanye sehemu ya mbele ya pipa kuna nembo mbili nyeupe zinazoashiria kutupataka rangi za hizo pipa zinaashiria aina fulani ya taka inayotakiwa kutupwa humu na uwepo wa magurudumu unarahisisha usafirishaji kwa pipa, umepewa haya ni muhimu katika usimamizi wa taka katika jamii.

Lori kubwa la taka la rangi ya bluu hafifu, likiwa limefunguliwa nyuma na kuonesha taka nyingi zilizokusanywa ndani yake. Mfanyakazi mmoja amevaa fulana ya njano anayeokana akishughulikia taka hizo. Hii ni taswira muhimu inayoonesha shughuli za usimamizi wa taka.

Mifuko ya taka mieusi, iliyo jaa pamoja na mapipa mbalimbali ya taka ya kijani na ya kijivu, yamewekwa kwenye nyasi kando ya barabara hii inaonyesha hatua ya kuchukua na ku.hifadhi taka kabla ya kuondolewa.

Mapipa matatu ya taka ya kisasa yenye rangi nyeusi na magurudumu yakiwa yameekwa nje kwenye nyasi karibu na njia ya vigae. Mapipa haya yametengenezwa mahususi kwa ajili ya kukusanya taka na ni sehemu muhimu ya mifumo ya usimamizi wa taka.

Bomba kubwa la kupitisha maji kwa ajili ya usambazaji wa maji au mifereji ikipita katitati ya eneo lenye mimea, bomba hilo linaonekana likiwa limejengwa kwa saluji au chuma na linaunganisha miundo mingine ya zege. Eneo lililozunguka lina majani mabichi ya kijani na miti midogo, hii inaashiria miundombinu muhimu huduma za maji ambayo ni muhimu kwa maendeleo na maisha ya kila siku katika jamii.